Ofisi ya huduma kwa wateja ya Kenya, huku wafanyikazi wawili ambao wamevaa mavazi rasmi ya shirika na viatu vya kisasa, wanazungumza na mteja ambaye amesimama mbele yao. Mwingine anaendelea na kazi yake kwenye kompyuta akiwa na vifaa vya ofisini.

Mwanaume aliyevalia suti ya bluu yenye tai ya rangi ya samawati anatembea kwa tabasamu pana kando ya mwanamke aliyevaa mavazi rasmi. Nyuma yao kuna kundi la watu waliovaa nguo za heshima baadhi wakiwa katika sare za kijeshi na wengine wakiwa na suti.

Watu watatu wanasherekea tukio la michezo wakiwa wamevaa mavazi ya timu ya taifa ya Kenya. Mwanaume aliye katikati ana uso ulio na michoro ya bendera. Wote wanacheka na kuonekana kuwa na furaha wakiwa kwenye mandhari ya sherehe au tukio la michezo mikubwa.

Mwanaume aliyevalia suti ya bluu, anainama na kuweka vidole vyake kwenye mashine ya kuchukua alama za vidole. Pembeni afisa mwingine ambaye anaangalia kinachoendelea akiwa amevaa sare rasmi. Kwenye meza kuna vifaa vya teknolojia ikiwa pamoja na kamera na kompyuta inayoonyesha kuwa shughuli hii ni ya usajili rasmi.

Viongozi sita wamesimama kwa mstari mbele ya bendera za Kenya na jumuiya ya Afrika Mashariki. Kati yao, wanawake wawili na mwanaume mmoja, wamevaa mavazi ya majaji yenye rangi ya kijani, nyekundu na nyeupe, wakionyesha kuwa ni maafisa wa mahakama. Wanaume watatu waliobaki wamevaa suti za rasmi wakionekana kuwa viongozi wa kisiasa.

Wachezaji wa soka wanacheza mechi uwanjani. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya bluu na huyo mwingine amevaa jezi ya kijani. Wanashindania mpira kwenye uwanja wazi huku umati wa mashabiki ukionekana nyuma yao katika sehemu ya viti.

Watu wawili wanafanya kazi katika ofisi ya huduma kwa wateja. Mmoja wao aliyevalia suti ya bluu na tai ya rangi nyekundu, anaandika kwenye karatasi akionyesha kuwa anachukua taarifa au anasaidia katika mchakato wa huduma mwingine anaangalia kwa makini. Hifadhi ya ofisi ina nembo ya huduma kwa wateja ya Kenya.

Mchezaji wa timu ya mavazi meupe amebeba mpira wa mkono, anasukuma mbele kwa nguvu wakijaribu kupenya kati ya wachezaji wawili, walio vaa jezi ya bluu, waliosimama kwa mtindo wa kuzuia. Mmoja wa walinzi anajitahidi kumzuia kwa kuweka mkono kifuani na mwingine ameinua mikono juu kuzuia mwelekeo wa mpira.

Kikundi cha mashabiki wa Kenya kinaonekana wakiwa uwanjani wakiunga mkono timu yao. Wamevaa mavazi ya rangi nyekundu, baadhi yao wakiwa na fulana. Mmoja wao anashika bendera ya Kenya, akiinua kwa furaha. Wengine wanacheka, wanashangilia na wanakazia mikono huku wakisherehekea.

Watu kadhaa wamesimama kwenye foleni nje ya jengo la Huduma Center, GPU, Nairobi. Baadhi yao wameketi upande wa kulia wakisubiri huduma kwa tulivu, huku wengine wakionekana kuangalia kuelekea mlango mkuu. Juu ya mlango kuna maandishi yaliyoandikwa kwa rangi ya nyeusi na nyekundu yanaonyesha jina la kituo hicho, cha serikali.

Kundi la mashabiki limekaa kwenye jukwaa la uwanja wakisherehekea kwa furaha wakiwa wamevalia mavazi yenye rangi mbalimbali. Baadhi wakivaa fulana za timu ya taifa ya Kenya. Wengine wana miwani ya jua, kofia kubwa za majani na tabasamu usoni mwao. Mwanamke aliye mbele amevaa bendera ya kenya mabegani huku mikono yake ikiwa imetandazwa kama anavyochangamsha umati.

Mwanariadha amevalia sare ya michezo akiwa katika harakati za kuruka kwenye mashindano ya riadha. Mwili wake uko angani na anatua kwenye mchanga huku vumbi ikiruka kwa nguvu. Uwanja ni wa kitaalamu wenye nyasi za kijani na viti vyekundu kwenye jukwaa la watazamaji.

Wanasheria waliovaa mavazi rasmi ya kisheria wamesimama kwa pamoja mbele ya majengo ya mahakama huku wakizungumza na wanahabari. Mbele yao kuna vipaza sauti kadhaa na bango la chama cha wanasheria. Baadhi yao wamevalia vitambaa vya zambarau kifuani, ishara ya mshikamano. Mabango yaliyoinuliwa yanatoa ujumbe wa kutetea uhuru wa mahakama.

Mwanamke aliyevaa suti ya samawati ameketi akizungumza na mwanaume aliyevalia koti la kahawia, huku maandishi yakialika wananchi kushiriki kwenye siku ya mazungumzo ya mahakama. Tukio linalenga kueleza mchakato wa mahakama kuboresha huduma na kuimarisha uhusiano kati ya wadau.

Ndani ya jengo kubwa lenye dari ya juu na taa nyingi za kisasa. Kuna dawati la taarifa lililoandikwa kwa maandishi ya kijani kibichi ikiwa katikati ya ukumbi wa huduma Kenya. Wahudumu wawili wameketi nyuma ya dawati hilo wakiwa wamevalia sare rasmi ya rangi nyeupe zenye mikono miekundu na nembo ya serikali.

Watu wawili wanatembea nje ya ofisi ya idara ya huduma za uhamiaji ambayo ni sehemu ya udhibiti wa pasipoti, wanazungumza na mikono yao kuashiria mazungumzo ya kina. Askari wa polisi naye amesimama akionekana kuwa na shughuli nyingine.

Mjumbe wa kike amesimama mbele ya meza yenye nembo ya taifa la Kenya akiwa ameshikilia Bibilia kwa mikono miwili huku akiapishwa. Anavaa mavazi rasmi ya kimahakama. Pembeni yake kuna watu wawili. Bendera tatu za Kenya zimewekwa kwa nyuma zikionyesha mandhari rasmi na muhimu ya tukio hili la kiapo.

Kundi la watu waliovalia mavazi meusi na mengine rasmi wamesimama pamoja wakionekana kuwa na furaha kubwa. Wengine wameshika maua wakiwa wameinua mikono juu kwa ushindi. Mbele yao kuna bendera ya Kenya iliyoshikiliwa kwa fahari na nyuma kuna bango kubwa la rangi ya zambarau lenye maandishi na picha.